Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia. Mlango huo una bango nyeupe na maandishi meusi, iliyobandikwa na lenye ujumbe wa onyo. Bango hilo linasema hakuna njia ya kutokea kwa wanafunzi na kando yake kuna ukuta wa samawati.

Bango jeupe, lililobandikwa kwenye ukuta wa mbao wenye rangi nyekundu, bango hilo ujumbe unaounda neno welcome kwa herufi kubwa. Huku kila herufi ikianza mstari unaoeleza kanuni za chumba hicho, ujumbe unasema, Unapoingia chumba hiki, kujifunza ni kufurahisha na ushirikiano unatarajiwa. Mtazamo wetu chanya ni heshima ya pande zote na ni sehemu ya kilakitu tunachofanya na kusema.

Jalada la kitabu cha shule kinachoitwa Longhorn Methode Francais kwa ajili ya darasa la nne. Kwenye jalada kuna watoto watatu wakiruka kamba. Wawili wakishikilia kamba na mmoja akiruka katikati. Chini ya jalada kuna maandishi yanayosema example de copy avendre .

Kitabu cha kiadaa kinachoitwa Longhorn Computer Science learner's book Grade 7, kimeandikwa kwa sababu ya wanafunzi wa daraja la saba. Kimechapishwa na Longhorn. Kimeandikwa kikizingatia mtaala wa Kenya unaozingatia umahiri.

Jalada la kitabu cha Kiswahili. Kichwa cha kitabu ni Nyota ya Kiswahili Mbili, na kimeandikwa, kitabu cha wanafunzi gredi ya pili. Juu ya kichwa kimeandikwa, mtaala unaozingatia umilisi. Jalada linaonyesha watu wawili wakiwa wamepanda farasi zikishindana. Chini kushoto kuna nembo ya JKF na chini kulia kuna nembo ya KICD yenye maandishi, kimeidhinishwa na KICD.

Darasa lenye madawati ,na viti kadhaa vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, vikiwa vimepangwa kwenye sakafu yenye vigae vyekundu ,madawati hayo yanaonekana kutumika sana na baadhi yana sehemu za kuhifadhia vitu, nyuma kuna ubao mweupe ukionyesha mazingira ya shule.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa wamevalia sare za kuendesha baiskeli zenye neno Kenya, zikiwa zimeandikwa juu yake. Wanaendesha baiskeli ya pamoja ya solar yenye rangi jekundu na kofia za usalama. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa mguu, wanaume hawa wamevaa sare zinazofanana za rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Baadhi yao wanatumia magongo na kuna mipira miwili ya miguu chini, wanaonekana kama timu ya taifa ya miguu, labda timu ya taifa ya walemavu.

Nyumba yenye ghorofa mbili na kuta za mawe, mlango wa mbao na madirisha nyenondo pia ina balcony iliyo na uzio mweusi wa chuma na nguzo za rangi ya dhahabu, kuna mimea midogo na miti midogo mbele ya nyumba na anga ni ya bluu na mawingu machache.

Mlango mwekundu wa mbao, juu ya mlango kuna kibao kidogo kinachosema gredi ya kwanza C. Chini kidogo kuna kibao kikubwa cheupe chenye maandishi nyeusi inayosema 'mwalimu Agnes karibu'.

Bango jeupe lililobandikwa kwenye mlango mwekundu wa mbao. Bango hilo lina neno welcome lililoandikwa kwa herufi kubwa ambapo kila herufi ni mwanzo wa sentensi inayoelezea matarajio na miongozo ndani ya chumba hicho. Ujumbe unasema, unapoingia chumba hiki, kujifunza ni furaha na ushirikiano unatarajiwa. Mtazamo wetu chanya na heshima ya pande zote ni sehemu ya kila kitu tunachofanya na kusema.

Ukurasa wa zoezi unaohusu masomo ya dini, Kuna maswali kadhaa yanayohusu Biblia, Kama vile mgawanyiko wake umuhimu wake katika maisha ya mkristo, na hadithi ya Samweli ,pia kuna maswali yanayohusu uumbaji wa Mungu, ikiwemo uumbaji wa jua, mwezi na nyota. Sehemu nyingine za zoezi zinahitaji kuchora na kupaka rangi Biblia na jua.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wenye ulemavu wa viungo wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani na nyeupe, na mwingine amevaa jezi nyekundu na nyeupe n awote wanatumia magongo kucheza mpira.

Jengo lenye paa la vigae vyekundu na nyasi ya kijani kibichi mbele yake. Kuna njia mbili ndogo zilizopambwa kwa mimea zikielekea kwenye lango la jengo hilo. Nyuma ya jengo na kando kando kuna miti mingi. Juu ya jengo hilo kuna jengo lingine lenye paa la rangi sawia na jengo la kwanza.

Mwanariadha wa Kenya, wakiwemo baadhi ya wanariadha wenye ulemavu kwenye viti vya magurudumu, wakishariki katika shughuli ya sherehe. Wanariadha hao wamevaa sare nyekundu na wengine wameshikilia bendera ya Kenya wakipita mbele ya umati wa watu uwanjani. Mandhari ya nyuma inaonyesha bendera za mataifa mbalimbali na taa zinazong'aa kuwashiria tukio kubwa la kimataifa.

Nguzo ndefu nyeupe, labda nguzo ya bendera au nguzo ya taa ndefu, ikisimama wima kuelekea anga la bluu lenye mawingu meupe, chini ya nguzo kuna miti yenye majani mabichi.

Mlango mwekundu iliyowekwa kwenye ukuta wa mawe. Kuna nguzo nyeusi upande wa kushoto na mimea midogo mbele ya mlango. Juu ya mlango kuna dirisha ndogo la kioo na kwenye mlango kuna ishara dogo yenye maandishi gredi sita C na Mr Lwoli.

Rundo la karatasi za rangi mbalimbali zilizokunjwa na kusimama wima ndani ya kikapu. Karatasi hizo zinaonekana kuwa ni karatasi za sanaa zikiwa na rangi kama waridi, manjano, buluu na zambarau.

Mlango wa kituo cha kuskia cha dechi ambacho ni sehemu ya shirika la Kenya la Watoto Viziwi kwenye ukuta mweupe, kuna alama kubwa yenye nembo ya KFBC na maskio, ikiwa na maandishi Kenya Society for Deaf Children na Deci Hearing Center, mapambo ya puto za bluu na nyeupe, na vitambaa vya bendera ya Kenya, yanaonekana karibu na mlango wa sheria uzinduzi.

Timu ya Kenya wakati wa sherehe za upunguzi wa mashindano ya kimataifa wanariadha wakiwemo baadhi ya wale walio kwenye viti vya magurudumu wamevaa sara nyekundu na kijani, wakibeba bendera ya Kenya huku wakiingia uwanjani, kuna umati wa watu wanaotazama kwenye viwanja vya michezo nyuma yao.

Ubao mweupe wenye maandishi, juu ya ubao kuna maneno, Aprili na Mei, kwenye ubao mweupe kuna tarehe Jumatatu, tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na swali linalosomeka Samueli alijibuje Mungu alipomwita?

Timu ya ndondi ya vitu vya magurudumu ya Kenya? Kuna wanachama kadhaa wa timu, baadhi wakiwa wamevaa vifaa vya ndondi. Kama vile glavu, na wengine wakiwa wamesimama nyuma. Baadhi ya wachezaji wako kwenye viti vya magurudumu, na wengine wamesimama karibu na begi la kupigia ngumi.

Wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke wakikimbia pamoja wakati wa michezo, mwanamke amefungwa macho na anaonekana kuongozwa na mwanamume, ambaye anaweza kuwa mwendeshaji wake, mavazi yao yanaonyesha kuwa wanashiriki katika mashindano ya riadha, mandhari yanaonekana kuwa uwanja wa riadha.

Uwanja wa michezo wenye bembea mbili zenye nguzo nyekundu na nyeupe ,uwanja huu una udongo mwekundu na nyasi chache zilizokauka ,nyuma ya bembea kuna miti na majengo kadhaa pamoja na ukuta uliotengenezwa na mataili yaliyopangwa, anga linaonekana kuwa na mawingu machache .

Chupa mbili za gesi, moja ya rangi ya chungwa na nyingine nyeupe zikiwa zimehifadhiwa nyuma ya nondo za chuma zenye rangi ya kijani. Karibu na chupa hizi za gesi, kuna klizimamoto chekunde kikiwa kimening'inizwa ukutani. Sehemu ya chini ya ukuta inaonekana kuwa imejengwa kwa mawe.

Hellen Wawira mwanamichezo wa Kenya anayefanya mazoezi ya kunyanyua vyuma ameketi kwenye benchi la mazoezi la kunyanyua vyuma. Anaonekana akiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi. Chini ya picha inaonyesha yeye ni Mkenya, alizaliwa tarehe kumi na tano mwezi Aprili mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili na yeye ni mwanamichezo wa kunyanyua vyuma chini ya kilo arubaini na moja na ana ulemavu wa spina bifida .

Kabati la kuhifadhi na kujaji vifaa vya kielektroniki ,kama vile kompyuta likiwa na magurudumu kwa urahisi wa kusogeza ,kabati hilo Lina milango miwili mieusi na limepakwa rangi nyeupe na kijivu , huku likiwa na vitu vichache juu yake, nyuma ya kabati Kuna dawati lenye kompyutana viti, na mlango wa mbao unaonekana kwa upande wa kulia .

Kitabu cha zamani na kilichotumika, kinachoitwa, Junior English 2, kilichoandikwa na Hynd Richard. Hiki ni kitabu cha toleo jipya, kama inavyoonekana kwenye jalada . Jalada la kitabu lina muundo wa maua ya blue na kijani na wadudu wachache wadogo. Kitabu kinaonekana kimetumika sana na kingo zake zimeharibika.

Jengo lenye ghorofa mbili likiwa na nguzo ya bendera mbele yake. Jengo hilo lina kuta za mawe na madirisha yenye grili za kijani, kuna barabara iliyotengenezwa kwa matofali inayoongoza kwenye nguzo ya bendera na pande zote mbili za barabara kuna bustani ndogo iliyopandwa maua ya njano na kijani. Pia kuna pipa la takataka jekundu upande wa kushoto wa picha.

Samuel Mushai akiwa na kiongozi wake Jane Kipchumba wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Maelezo chini ya picha yanaonyesha kwamba Samuel ni raia wa Kenya. Alizaliwa December tarehe ishirini na sita mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa. Anashiriki michezo ya riadha. Tukio lake ni mita elfu tano kumi na moja na ana ulemavu wa macho.

Kurasa mbili za kitabu cha afya. Ukurasa wa kushoto una michoro ya watu na maelezo kuhusu kanuni za utunzaji wa ngozi. Pia kuna sehemu ya ufahamu wa kusoma. Ukurasa wa kulia una chati ya usafi inayoelekeza kupaka rangi picha kwa kila ukaguzi wa usafi unaopita. Picha hizi ni pamoja na mikono safi, kucha safi, viatu safi, nguo safi na nywele zilizochanwa.

Mpiga makasia wa Kenya mwenye ulemavu akiwa kwenye boti huku akijiandaa kufanya mazoezi ya kupiga makasia. Amevalia shati jekundu lenye neno Kenya na kofia. Wanaume wengine wawili mmoja pia akiwa amevalia shati la Kenya wamesimama karibu naye ndani ya maji wakionekana kutoa msaada. Boti hiyo ina kiti cha magurudumu kilichokunjwa ndani yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi kuonyesha kuwa wako katika eneo la maji.

Mwanariadha asiyeona wa Kenya, akiwa amesaidiwa na mwendeshaji wake, baada ya kumaliza mbio katika michezo ya walemavu. Nyuma yao kuna ubao wa matokeo kwenye nembo ya omega na number new nne na moja.

Kundi la watu, wanaonekana kuwa wanariadha, wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeusi. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu na wengine wanasimama, wanaonekana kuwa katika hafla rasmi, labda sherehe ya ufunguzi wa mchezo flani kama inavyoonekana kutoka kwa bendera ndogo na ishara za timu Kenya.

Mwanaume akihutubia kwenye jukwaa wakati wa mkutano wa Kenya Institute of Special Education. Mkutano huo una mada kuu ya uwezeshwaji na ushirikishwaji katika uwezo wa watoto wenye ulemavu. Nembo za mashirika mbalimbali kama KICD, UNICEF na Doctors of Hearing zinaonekana nyuma.

Bango lenye kichwa, misitu yetu maisha yetu ya baadaye, bango hili linaeleza umuhimu wa misitu na linatoa habari kuihusu, kuna misitu ya asili na misitu iliyopandwa. Umuhimu wa misitu ni ikiwemo ni makazi ya wanyama pori na vyanzo vya chakula, vitisho kwa kuhifadhi misitu ni ukataji wa miti na jinsi tunavyoweza kuhifadhi misitu yetu ni kupanda miti na kufanya kilimo mseto.

Uwanja wa michezo wa watoto, kuna bembea nyekundu na nyeupe. Na sehemu ya kuchezea ni slaidi ya kijani na miundo mingine ya rangi. Nyuma ya uwanja wa michezo, kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa. Na jengo linaonekana kama kanisa likijengwa mbali kidogo. Ardhi ni ya udongo na kuna nyasi kidogo zilizoota hapa na pale. Kuna pia miti mirefu upande wa kushoto wa picha.

Mwanamke, akiwa amevaa fulana yenye maandishi Kenya, na ameshika bango kubwa lenye maandishi Paris 2024 qualified na nembo ya World Rowing , anaonekana akiwa ameketi karibu na maji, labda uwanja wa michezo ya majini. Bango hilo linaashiria kuwa mifuzu kwa ajili ya michezo ya Olimpiki na Paralimpiki ya Paris 2024 , katika mchezo wa makasia.

Darasa lenye viti na meza za shule zilizotengenezwa kwa mbao na chuma. Viti vina sehemu ya kuandikia iliyounganishwa na sehemu ya chini ya kukalia yenye chuma cha kuweka vitu, sakafu ya darasa ina vigae vya rangi ya kahawia.

Darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao. Kwenye moja ya madawati kuna kitabu kimoja na ukutani kuna mabango ya elimu yenye picha za mikono ikiandika na picha nyingine. Sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Mwanamke mchezaji wa soka, mwenye ulemavu wa miguu, amevaa jezi ya timu ya taifa ya Kenya akiwa na magongo yanayomsaidia kutembea na mpira wa mguu unaonekana uwanjani. Anaonekana akiwa tayari kucheza soka ya walemavu na viti vya watazamaji vinaonekana kwa mbali.

Wanariadha wawili wa Kenya katika mashindano ya riadha. Mwanariadha mmoja kwa jina Kimani ambaye ni mlemavu wa macho anaonekana akiongozwa na muongozaji wake wakati wa mbio, wote wawili wamevaa jezi za Kenya na Kimani amevaa kitambaa cheusi machoni na tukio hili linaonekana katika mashindano ya dunia ya riadha ya walemavu.

Rafu za mbao yenye sehemu nyingi na ndani yake kuna kompyuta ndogo na vitabu vyenye rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi na njano. Rafu hizo ziko kwenye sakafu yenye rangi ya kahawia.

Kifutio cha ubao kikiwa kimewekwa kwenye ukingo wa ukuta ama dirisha. Chini ya ukuta wenye rangi ya kijani kibichi, chini yake kuna vigae vya sakafu na kuna sehemu ndogo ya rula inayoonekana upande wa kushoto wa picha.

Eneo la wazi, lenye nyasi nyingi, likiwa na miti mirefu, na majengo mawili pande tofauti, katikati ya eneo hilo, kuna mlingoti mrefu wa bendera na karibu na mlingoti kuna tanki kubwa la maji jeusi, mbele ya mlingoti kuna mimea midogo, iliyopandwa kwenye bustani ndogo, anga inaonekana kuwa safi na mawingu machache.

Jalada la kitabu cha masomo kinachoitwa Mtaala wa Mahiri darasa la pili shughuli za mazingira vidokezo vilivyopangwa. Imeandikwa na Vintech Soft Copy Publishers na ina namba ya simu ya mawasiliano. Jalada lina picha mbalimbali zinazohusiana na mazingira na shughuli za kila siku kama vile matunda, nyama, viatu vya buti, vifaa vya usafi na pampu ya maji pamoja na kuku.

Mwanamke mwanamaji akipiga makasia kwenye mashua yenye chapa ya Wintake . Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na kofia ya Visa, anaonekana akipiga makasia kwa nguvu na maji yakimwagika karibu naye kuashiria mwendo na juhudi.

Mwanariadha mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa nguo nyekundu na miwani, anashikilia mkuki mrefu akijiandaa kurusha. Upande wa kushoto, kuna watoto wawili wanaumme wamesimama wakiangalia. Chini ya kiti cha magurudumu upande wa kulia kuna mtu mwengine amevaa fulana ya njano na kijani, ameinama. Anaonekana kumsaidia. Tukio linafanyika nje kwenye uwanja wa riadha.

Jengo refu, labda shule lenye kuta nyeupe na paa la kahawia. Kwenye ukuta wa jengo hilo kuna michoro ya wanyama mbalimbali kama vile twiga, kangaruu na tembo. Mbele ya jengo kuna eneo la nyasi lililokatwa vizuri na vichaka vidogo vilivyopangwa. Nyuma ya jengo, kuna mti mkubwa wenye maua ya manjano na mlango mmoja mwekundu unaonekana upande wa kushoto wa picha.

Jengo la ghorofa lenye kuta za mawe na madirisha mengi. Kuna kichaka cha kijani kibichi mbele ya jengo na ishara ndogo chini inayosema visitors please pass through the office na anga ni ya blue na mawingu meupe.

Darasa ama chumba cha kompyuta, Kuna madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa kwa safu, pia kuna kompyuta kadhaa zimewekwa kwenye meza kuelekea nyuma ya chumba, ukuta za rangi ya kijani kibichi na kuna umbao mweupe upande wa kulia, dirisha lenye nondo linaonekana upande wa kushoto, likiwa na pazia la kahawia.

Wachezaji wa soka ya walemavu wakiwa uwanjani, wawili kati yao wanatumia magongo na mmoja yuko katikati bila magongo, wakionekana wakiwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Nyuma yao, viti vya watazamaji vyenye rangi ya kijani na nyekundu vinaonekana.

Mlango mwekundu uliofungwa kwenye ukuta wa mawe. Juu ya mlango kuna dirisha ndogo lenye vioo. Pia kuna mti mdogo wenye majani machache chini karibu na mlango. Kwenye mlango kuna karatasi iliyoandikwa gredi 6C na mister Lwoli.

Jengo lenye ghorofa mbili, likiwa na paa jekundu, na kuta za mbao. Kuna madirisha mengi yenye fremu ya kijani kibichi, na milango ya mbao kwenye ghorofa ya chini. Kuna eneo kubwa la nyasi iliopunguzwa vizuri, na anga ni la blue , lenye mawingu machache, likionekana juu.

Mwanamume akiwa amevalia suti ya buluu, shati jeupe, tai ya buluu akiwa amesimama mbele ya kipaza sauti na ameshikilia karatasi jeupe kwenye mikono yake. Nyuma kuna bango lenye rangi ya manjano lilioandikwa Kenya Institute of Special Education .

Ukumbi ama baraza refu lililofunikwa, likiwa na nguzo nyeusi zinazoubeba. Upande wa kushoto kuna njia ya udongo na upande wa kulia kuna ukuta wa jengo lenye milango na madirisha madogo juu.

Kompyuta ya mezani inayojumuisha kioo cha kompyuta cha Dell na kibodi cheusi. Vifaa hivi vimewekwa juu ya meza nyeupe. Kioo kina lebo ndogo yenye maandishi NC5 juu yake na nyuma kuna ukuta wa kijani.

Mwanariadha mlemavu wa kike kutoka Kenya, akishiriki katika mashindano ya mbio ya viti vya magurudumu kwenye uwanja wa riadha, amevalia jezi yenye neno Kenya na namba ya ushindani na anatumia kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya mashindano. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jukwaa la watazamaji lenye rangi ya bluu na sehemu ya uwanja wa nyasi.

Mwanamichezo akiwa ameketi kwenye benchi la kuinua vyuma ndani ya ukumbi wa mazoezi. Nyuma yake kuna chuma cha kunyanyulia uzito chenye diski nyekundu za uzito. Anaonekana amevaa fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyekundu.

Vitabu vya Longhorn vya somo ya komputa vya gredi ya saba vikiwa vimepangwa juu ya meza nyeupe. Huku kando kuna faili na rangi ya manjano na chini kuna kiti cheupe chenye nyaya za komputa .

Chati inayoonyesha siku za wiki iliyobandikwa ukutani. Kila siku ya wiki kuanzia jumapili hadi jumamosi imeandikwa kwenye kadi tofauti zenye picha ndogo zinazohusiana na siku hiyo kwa mfano, Jumpili ina wingu, Jumatatu ina kipepeo na Ijumaa ina jua. Kando yake kuna ubao mweupe wenye maandishi.

Kitabu kinachoonyesha picha tofauti tofauti ikiwemo picha ya lori lililobeba mchanga, mchanga wenyewe ukiwa ni mzito. Pia kuna gari moshi linapita kwenye reli. Lina mabehewa mengi na baiskeli imebeba mizigo. Mwendeshaji wake anakanyanga pedali na baiskeli hii inaendeshwa vizuri.

Wanariadha wawili wa Kenya mmoja wao akiwa ni Kimani akisherehekea ushindi wake katika mashindano ya riadha ya walemavu. Anaonekana akifurahi huku mwanariadha mwingine ambaye huenda ni kiongozi wake akitembea karibu naye.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri, kuna madirisha makubwa yenye nondo za kijani na mapazia za njano, na pia kuna kompyuta chache zikionekana nyuma, sakafu imetandikwa na vigae.

Nguzo ndefu ya bendera katikati, huku kukiwa na tangi kubwa jeusi la maji upande wa kulia na ishara inayosomeka ire assembly point karibu na tangi . Mandhari ina nyasi ya kijani kibichi na miti mingi.

Chumba cha kompyuta inayoonyesha meza ndefu iliyo na kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa kila moja ikiwa na skrini na kibodi chake. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya kijani na ubao mweupe unaonekana ukiwa wa matangazo.

Kundi la wanariadha, wengine wakiwa wamevaa suti za michezo zenye rangi za kijani na nyekundu. Wakishikilia hundi kubwa la manjano. Mmoja wa wanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Nyuma yao kuna mabango yenye maandishi, Champions Of Cheers.

Wachezaji wa mpira wa mguu wa walemavu wakicheza kwenye uwanja wa udongo. Mchezaji mmoja anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akitumia magongo mawili kujisaidia. Wachezaji wengine pia wanaonekana wakiwa na magongo uwanjani.

Kundi la wanawake saba wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya limeandikwa mbele . Wamekaa katika duara wakishikana mikono na wanaonekana kuwa wenye furaha. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje ikiwa na mimea na miundo ya jengo.

Kompyuta iliyowekwa mezani inaonyesha skrini ya kompyuta ya Dell, kibodi na CPU. Kuna kikombe chenye penseli na vifaa vingine vya kuandikia, kando ya kompyuta, pia kuna ujumbe uliogandishwa kwenye skrini unaosema Huduma ya Intaneti ni kwa madhumuni ya elimu tu.

Uwanja wa michezo wa watoto. Kuna miti mikubwa yenye maua ya manjano, vichaka vilivyopangwa vizuri na vifaa vya kuchezea vyenye rangi mbalimbali kama vile rula, bembea na slaidi . Njia ya miguu inaelekea kwenye eneo la kuchezea na kuna ukuta nyuma.

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia ya kuogelea nyeupe na anachukua ukingo wa bwawa ya kuogelea. Anaonekana kama yuko tayari kuanza ama amemaliza. Kuna nembo za Speedo na Alian nyuma yake.

Asiya Sururu Mohammed, mwanamke wa Kenya aliyekatwa miguu yote miwili akiwa ameketi kwenye kiti na vijiti vya kutembelea vikiwa vimeegemea karibu naye, amevalia nguo za michezo na ana miguu bandia. Maelezo chini ya picha inamtambulisha kama Asiya Sururu Mohammed raia wa Kenya aliyezaliwa Aprili tarehe ishirini na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili, Mombasa Kenya anashiriki katika michezo wa Pararowing, tukio la Single Scull na ana ulemavu wa miguu yote miwili.

Mtu akipanda baiskeli ya njano aina ya Pinarello Gogma F10 barabarani, huku kukiwa na mimea na miti mingi nyuma yake. Mwendesha baiskeli amevaa kofia nyeupe na nguo za baiskeli zenye rangi nyeusi na njano.